Huu ni mfumo wa kilimo cha hydroponic ambapo mimea inalimwa bila kutumia udongo. Mmea mmoja wenye majani mabichi makubwa unaonekana ukiwa umepandwa kwenye kikombe cheupe chenye matundu ambacho kimeingizwa kwenye bomba kubwa la plastiki.

Mfumo huu unatumia mabomba meupe yenye matundu ambamo mimea midogo imepandwa. Maji yenye virutubisho hupitia kwenye mabomba hayo hivyo mimea inakua bila kuhitaji udongo. Chini ya mfumo huo kuna pipa kinachoweza kuwa kinahifadhi maji na virutubisho.

Huu ni mfumo wa kilimo ambapo mimea inalimwa bila kutumia udongo. Tunaona mimea midogo mingine ikiwa kijani kibichi na mengine ikiwa na rangi ya kahawia kidogo imepandwa kwenye mifereji nyeupe ndifu. Mifereji hii inaonekana kuwa na mashimo ambayo mimea imewekwa na chini yake kunaonekana kuwa na mifumo ya mabomba.

Huu ni mfumo wa kilimo cha viwandani. Hili ni shamba kubwa la mboga za majani ambazo ni kabichi zilizopandwa kwa safu ndefu na zilizopangika vizuri. Ulinganifu na mpangilio wa mimea unaashiria matumizi ya mbinu ya kilimo cha kisasa na viwandani.

Hapa ni katika muktadha wa kilimo cha viwandani na kuna vitunguu vikubwa vya nyekundu vikiwa vimekusanywa na kuonekana kuvunwa katika shamba kubwa. Idadi kubwa ya vitunguu hivi inaashiria uzalishaji wa kiwango kikubwa unaolingana na shughuli za kilimo cha viwandani ambacho hulenga kutoa mazao mingi.

Huu ni mfumo wa umwagiliaji wa matone ya maji yaliyopangwa kwenye ardhi iliyolimwa. Kuna mistari mingi ya mabomba meusi membamba inayoenea umbali mrefu kwenye udongo mwekundu ukionyesha maandalizi ya kupanda mimea au tayari kuna mimea midogo isiyoonekana wazi.

Hili ni shamba kubwa lililolimwa ambapo mfumo wa umwagiliaji wa kunyunyizia maji kwa kutumia Springlers unatumika. Springlers kadhaa zinaonekana zikinyunyizia maji juu ya mimea midogo na kwenye udongo zikifanya ukungu wa maji kuonekana angani. Mandhari ya nyuma inaonyesha nyumba, miti na anga za samawati.

Huu ni mfumo wa umwagiliaji wa matone ya maji unaotumika kulimia mimea. Kuna mabomba meusi ya plastiki yaliyolala chini ardhini yakiwa na viunganishi na tifi ndogo zinazotoa maji moja kwa moja hadi mizizi ya mimea.

Huu ni mfumo wa umwagiliaji wa matone ya maji uliowekwa shambani. Mabomba meusi yamepangwa kwa mistari mirefu, yakiwa yamelala chini kwenye udongo, yakipita karibu na mimea midogo midogo, iliyoota kwa safu. Mfumo huu unaonekana kua na lengo la kutoa maji moja kwa moja kwenye mizizi ya mimea.

Huu ni mfumo wa umwagiliaji wa matone katika shamba dogo. Tunaona bomba jeusi dogo likipita kwenye udongo, likiwa na matone ya maji yakitoka polepole karibu na mimea. Mmea huu una majani makubwa ya kijani kibichi na ua moja la manjano, labda ni mmea wa tikiti. Unaonekana kuwa mkavu kidogo isipokuwa maeneo yaliyomwagiliwa.